Hizi ni huduma za afya kwa wazee. Wagonjwa wamelazwa hospitalini wakiwa kitandani huku wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya kujikinga wakitoa matibabu. Mazingira ya hospitali ni yenye vifaa vya kisasa na vitanda vingi kwa ajili ya wagonjwa. Huduma hizi ni maalum kwa ajili ya wazee ikihusisha matibabu ya magonjwa ya uzee na ufuatiliaji wa afya na kuhakikisha wanapata huduma bora ili kuboresha maisha yao ya kila siku.

Hii ni shughuli za huduma za afya kwa watu wazima, hasa katika muktadha wa matunzo ya wazee. Muuguzi aliyevalia barakoa anamchanja mwanamke mzima, jambo linaloashiria huduma ya afya kwa watu wazima. Huduma hizi ni muhimu kwa sababu zinasaidia kugundua na kutibu matatizo ya kiafya mapema, hivyo kuwawezesha wazee kuendelea kuishi maisha ya kujitegemea na yenye afya bora.

Hii sehemu ya huduma ya watu wazima, kuna mwanamke mzima akiwa amebeba mtoto mgongoni akipokea huduma kutoka kwa wahudumu wa afya. Wote wamevaa barakoa wakizingatia tahadhari za kiafya. Wahudumu wa afya wanatoa huduma za kiafya kwenye meza. Huduma hizi ni muhimu hasa kwa wazee na watu wazima.

Wahudumu wa afya wako katika jamii wakitoa huduma moja kwa moja kwa wananchi hasa mama na mtoto. Wahudumu hao wamevaa mavazi rasmi ya kazi na wanaonekana wakitoa chanjo au huduma za afya kwa mtoto huku wakiwasiliana kwa urafiki na mama. Lengo ni kuboresha afya ya jamii mzima kwa kufikia watu wengi zaidi na kuwaelimisha kuhusu umuhimu wa huduma za afya.

Watu wanapokea huduma kutoka kwa kliniki ya kuhamahama ya Beyond Zero katika kaunti ya laikipia. Huduma hizi hutolewa moja kwa moja kwa jamii hasa maeneo ya mashinani, ambayo hayana upatikanaji rahisi wa vituo vya afya. Hizi ni juhudi za serikali na washirika wake katika kuboresha afya ya jamii, kwa kupeleka huduma moja kwa moja kwa watu na kutoa elimu ya kiafya kwa jamii mzima.

Hii ni shughuli ya afya ya jamii na utoaji msaada kwa wasichana. Kuna wanawake watatu walioketi kwenye viti za plastiki moja wao akiwa ni mtu mzima na wawili wasichana wa shule waliovaa sare za kijani. Wote wanashikilia bidhaa muhimu za usafi binafsi kama vile chupi na taulo za kike.

Hii ni shughuli za afya ya jamii na uhamasishaji wa huduma za afya. Kuna wanawake na watoto wanaohudumiwa na wahudumu wa afya katika eneo la kijiji chini ya mti. Wanasaidia kuelimisha jamii umuhimu wa afya huku wakiandika taarifa za huduma.

Hii ni sehemu ya shughuli za afya ya jamii na uhamasishaji wa kijamii. Gari la huduma ya afya ya jamii linatumika kama kliniki tembezi. Huduma hii inalenga kuwafikia watu walioko maeneo ya mbali au yasiyo na vituo ya afya vya karibu. Kliniki tembezi hutoa huduma kama chanjo kwa watoto na watu wazima, matibabu ya msingi na elimu ya afya kwa jamii.

Hii ni shughuli ya afya na usafi wa meno na mdomo. Mhudumu wa afya aliyevalia sare rasmi pamoja na glavu mkononi ana vifaa vya kutoa huduma za meno mkononi akiwa nyuma ya mgonjwa. Mhudumiwa huyo anatabasamu huku akionyesha meno yake ili kuweza kupata msaada ufaao wakiwa katika chumba cha hospitali. Hii inaonyesha umuhimu wa kuzingatia afya ya kinywa na meno.

Katika sehemu hii ya afya ya meno, kuna mtu ambaye amewekwa meno mapya yenye ni bandia na ya kisasa. Meno yake yanaonekana meupe sana, yamepangika vizuri na yanang'aa, ishara kwamba ni ya kisasa au ya kidaktari. Basi mtu huyu alikuwa akisubiri kuwekwa meno hayo kwa muda na sasa yamekamilika.

Hii ni eneo ya huduma ya afya ya kinywa na meno. Kuna mgonjwa anayepokea huduma ya matibabu kutoka kwa wataalam wa afya ya kinywa ambao wamevalia mavazi ya kujikinga kama vile barakoa, glavu, mavazi ya upasuaji na kinga ya uso.

Mtu anatabasamu huku akionyesha meno yake kwa kidole hii inahusiana na afya ya meno, meno yanaonekana kuwa safi meupe na yenye afya nzuri kidole kimeelekezwa kwenye meno au ufizi ambacho kinaweza kumaanisha kuangalia hali ya meno au kuonyeshwa mfano wa afya njema ya kinywa.

Huu ni mfano wa dharura unaotukia kwa maafa. Moto mkubwa umeshika mazingira ya wazi wenye nyasi kavu na miti. Moto huo unasambaa kwa haraka huku moshi mweusi umetanda angani. Mtu mmoja ana kijani kibichi mkononi, huku akijaribu kukabiliana na moto huo, unaounguza mazingira ya binadamu na wanyama.

Ni hali ya dharura na mwitikio kwa majanga. Kuna watu waliovaa mavazi ya shirika la Msalaba Mwekundu wakisaidia wakazi waliopatwa na mafuriko. Wanaonekana wakibeba watoto, akina mama na mizigo ili kuwaokoa kutoka kwenye eneo lililojaa maji. Maji yamejaa hadi viunoni, hali inayoonyesha ukubwa wa mafuriko. Lengo ni kuokoa maisha na kupunguza madhara ya majanga.

Katika eneo hili kuna tukio la janga la moto kwenye jengo kubwa. Moto mkubwa unauguza paa la jengo huku moshi mweusi mzito ukipaa angani. Kuna idadi kubwa waliokusanyika nje ya jengo hili wakilitazama. Nje ya jengo hili pia kuna taa kadhaa za mtaa, barabara ya lami na mabango.

"Hii ni hali ya ukame na uhaba mkubwa wa maji, na inaweza kuhusishwa na muhitikio wa dharura na majanga. Kuna mifugo ya mbuzi na mtu anayewachunga wakiwa karibu na eneo ambalo linaloonekana kama dimbwi la matope ishara kwamba hakuna maji ya kutosha. Ardhi ni kavu na yenye jivu jingi, hali inayoashiria ukame. Hali hii huleta changamoto kwa watu na wafugaji, kwani mifugo hukosa maji ya kunywa na chakula cha kutosha.

Hili ni soko la mboga mboga zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na inahusiana moja kwa moja na afya ya mazingira. Kuna aina nyingi za mboga na matunda kama vile karoti, nyanya, vitunguu, viazi, kabichi, biringanya na hata machungwa. Mboga zimepangwa katika vikapu, boksi na mifuko, sehemu safi na kavu. Soko linaonekana kuwa safi bila uchafu unaouzunguka, hali ambayo ni muhimu kulinda afya ya walaji.

Hii ni afya ya mazingira ambayo inahusiana na jinsi tunavyotunza mazingira yetu ili kulinda afya ya binadamu na viumbe wengine. Kuna mtu anayefanya kazi ya kulima bustani ya mboga mboga akiwa amevaa mavazi ya kazi na glavu. Makaravati yamepangiliwa vizuri na kuna toroli iliyojaa mimea.

Mtaalamu wamazingira anaongelea chini ya bahari kati ya samaki na viumbe wa majini. Katika huifadhi wa mazingira ya baharini mtaalamu anaweza kuwa anafanya utafiti wa hali ya samaki, miamba ya matumbawe au ubora wa maji. Huu unaonyesha umuhimu wa kulinda viumbe wa majini dhidi ya uchafuzi wa plastiki, kemikali na uvivu haramu.

Katika mazingira haya ,pipa la takataka limejaa kupita kiasi na taka nyingi zimetapakaa chini. Hii inaashiria afya duni ya mazingira. Afya nzuri ya mazingira yanayomzunguka binadamu ni kuwa safi na yasiyodhuru afya. Basi ni muhimu kuhakikisha kuwa taka zimekusanywa Kwa wakati na kuchakatwa ipasavyo ili kuepusha madhara ya kiafya na ya kimazingira.

Hili ni jengo la huduma za afya ambalo watu huenda kupokea matibabu. Muundo wa jengo hili linaonyesha ukuta wa mawe na ya rangi ya samawati na nyeupe. Madirisha mengi ya kuleta mwanga, mlango wa kuingilia, barabara za kutembelea na mazingira ya nje yanaonekana yakiwa safi na yaliyopangwa vizuri.

Hiki ni kiti cha magurudumu ambacho ni kifaa cha matibabu kinachotumika kusaidia watu wenye ulemavu wa kutembea au wanaopata shida ya kutembea kutokana na majeraha magonjwa au uzee ,kiti hiki hutumika katika hospitali vituo vya afya na hata nyumbani kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa au watu waliopooza kwa muda au kabisa waweze kusafirishwa au kuhamishwa kwa urahisi na usalama.

Hiki ni kifaa cha kitabibu kinachotumika hospitalini au katika kituo cha afya. Kifaa hiki kinaitwa monitor ya mgonjwa na hutumika kufuatilia viashiria muhimu pia afya ya mgonjwa. Kinaweza kupima shinikizo la damu, mapigo ya moyo, kiwango cha oksijeni mwilini, pia inaonyesha kwenye skrini hali ya mgonjwa kwa wakati halisi.

Hii ni chupa ya dawa ya kuua vijidudu ya kiwango cha juu inayotumika katika mazingira ya hospitali, dawa hii inatumika katika vifaa vya upasuaji na vifaa vya hospitali vinavyo hitaji usafi wa hali ya juu. Kuna alama ya hatari katika chupa, inayoonyesha kuwa dawa hii inaweza kudhuru afya. Chupa hii ni ya kiasi cha lita tano.

Kuna mwanamume aliyeketi mezani akiwa ameinamisha kichwa chake na kushika kichwa kwa mikono yote miwili. Huku kompyuta mpakato, daftari na miwani zikiwa mezani. Mtu huyu anaonekana kuwa katika hali ya msongo wa mawazo au mfadhaiko kwa kiakili. Huu ni mfano halisi wa umuhimu wa kuzingatia afya ya akili, hasa katika mazingira ya kazi au masomo yenye presha kubwa.

Hili ni tangazo kuhusu afya ya akili hasa madhara ya msongo wa mawazo kwa afya ya mwili. Mada kuu la tangazo hili ni msongo wa mawazo ni nini ,na unaadhiri vipi afya ya watu ya mwili. Tukio la elimu litafanyika ,alhamisi agosti kumi , saa kumi na mbili jioni , kupitia instagram live na lengo ni kuwasaidia watu kuelewa, uhusiano kati ya msongo wa mawazo na magonjwa ya mwili.

Hii ni shughuli ya utaratibu wa matibabu kwa wagonjwa. Muhudumu wa afya aliyevaa mavazi za huduma, na barakoa, anamchanja mwanaume mmoja, kwa kumdunga sindano dhidi ya ugonjwa alio nao au kumzuia dhidi ya magonjwa. Shughuli hii inaendelezwa kwenye kituo cha afya, hususan hospitali.

Hii ni mazingira ya wagonjwa na taratibu za matibabu. Kuna mtoto anayepewa dawa ya matone au chanjo na mhudumu wa afya aliyevaa glavu. Pia kuna walezi waliovalia mavazi ya kitamaduni wakisimama karibu wakishuhudia. Mmoja wa wanawake anaonekana ameshika kadi ya kliniki inayotumika kurekodi huduma alizopokea mtoto. Mhudumu mwingine wa afya yupo nyuma anahudumia watoto wengine.

Mtoto mchanga anahudumiwa na mhudumu wa afya ambaye amevaa glavu za kinga ishara kuwa wanatekeleza taratibu za matibabu kwa wagonjwa. Mtoto yuko kwenye kitanda cha hospitali baada ya kuzaliwa. Mhudumu wa afya anaweka dawa kwenye kitovu cha mtoto ambacho kinahitaji kutunzwa vizuri ili kuzuia maambukizi.

Hii ni mazingira ya huduma ya watoto. Kuna kina mama wakitunza watoto wao wachanga na wadogo, baadhi wakiwanyonyesha na kuwatuliza. Mazingira ni ya nje kwani wameketi nje ya jengo na kwenye nyasi. Inaweza kuwa hapa ni kliniki, kambi la wakimbizi au kituo cha msaada. Hii inaangazia umuhimu wa kutunza afya ya watoto hasa katika mazingira magumu au mpito.

Hii ni shughuli za huduma za afya kwa watoto. Mtoto msichana mdogo anadungwa shindano katika mkono wake wa juu na mhudumu wa afya. Shughuli hii inaendeshwa ili kuzuia maambukizi au kutibu mtoto dhidi ya ugonjwa aliyo nao. Basi ni muhimu kila mzazi na wanajamii kujitahidi kuwapa watoto chanjo dhidi ya magonjwa.

Hiki ni kitendo cha utibu wa watoto hasa watoto wachanga. Kuna mama akiwa amebeba mapacha wachanga kifuani kwake kutumia mbinu ya huduma ya kangaroo . Mhudumu wa afya wa watoto aliye upande wa kulia anampa mama mwongozo jinsi ya kuwapokea watoto kwa usalama na uangalifu. Wote wawili wamevalia barakoa jambo linaloashiria kuzingatia usalama wa afya.

Hii ni shughuli ya huduma za afya kwa watoto. Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya huduma ya kujikinga na glavu, anampa mtoto chanjo kwenye mkono wake wa juu, kwa kumdunga sindano. Huduma hizi ni muhimu kwa watoto kwani zinakinga na kutibu magonjwa yanayopata watoto.

Hii ni shughuli za afya kwa watoto. Mtoto mchanga anapewa chanjo mdomoni na mhudumu wa afya huku mzazi akimsaidia kufungua mdomo. Chanjo husaidia mfumo wa kinga wa mtoto kupambana na maambukizi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi.

Hii ni mashini ya mazoezi ya kunyoosha miguu. Mashini ya leg extension ni kifaa cha mazoezi kinachopatikana kwenye vyumba vya mazoezi. Hutumika kwa mazoezi ya sehemu ya juu ya miguu, haswa misuli ya mbele ya mapaja. Hii mashini ni muhimu kwa wanariadha wanaopenda mazoezi na hata watu wanaofanya mazoezi ya tiba.

Huu ni mmea wa mgomba ambayo katika dawa za asili hutumika kwa madhumuni mbalimbali ya kiafya. Mgomba ni mmea wa kijadi ambao hutumika katika tiba za asili kama vile, majani yake hutumika kupunguza homa kwa kuvuliwa na kuwekwa juu ya mwili, juisi la shina yake hutumika kutibu vidonda vya tumbo, matatizo ya njia ya mkojo na kuondoa sumu mwilini. Mzizi hutumika kutibu homa, mafua na matatizo ya koo.

Hili ni shamba la mimea ya mahindi. Mimea ya mahindi ambayo huchukuliwa kama sehemu ya mimea ya asili inaweza kutumika katika tiba za kienyeji kama vile majani ya mahindi wakati mwingine hutumika kutengeneza chai ya asili kwa ajili ya kusafisha kibofu na figo. Nywele za mahindi hutumika katika tiba ya asili kusaidia kwenye matatizo ya njia ya mkojo na uvimbe.

Huu ni mmea wa mgomba wenye ndizi changa na majani yake. Katika tiba za jadi, sehemu mbali mbali za mgomba hutumika kwa matibabu ya asili. Majani machanga hutumika kama vitambaa vya kufunika vidonda, nayo maua ya migomba hutengeneza dawa ya asili kwa ajili ya matatizo ya tumbo na maumivu ya hedhi kwa wanawake.

Huu mmea wa dawa ya kienyeji ambayo sura yake inaashiria mmea wa mnyonyo. Mmea huu unatumika kutibu magonjwa mbalimbali kama vile mafua, maumivu ya tumbo na magonjwa ya ngozi kutumia mizizi au mbegu zake. Mmea huu ni sehemu ya uridhi wa kitamaduni.